Hili ni zoezi la kusafisha mazingira. Makaratasi ambayo yamekwama katika mti huo yanatolewa ili kuhakikisha kuwa mazingira yetu iko safi.

Wanafunzi wa shule ya msingi wanafanya zoezi la kupanda miti kwa kuyatunza mazingira yao. Wanaongozwa na mwalimu wao katika hilo zoezi.

Wafanyakazi wa kaunti wanasafisha mji kwa kuokota uchafu au taka taka ambazo hukwama kwenye mitaro ya maji.

Hapa ni kwenye pipa, ambapo takataka zote hutupwa, baada ya kuokotwa kwenye miji mikuu. Mapipa haya inapatikana mbali na manyumba za watu, ili kuzuia maradhi mbali mbali inayotokana na uchafu.

Hapa ni kwenye barabara kuu ya mjini. Kuna magari mbalimbali, magari ya umma, malori na pia magari ya watu binafsi.

Katika mji mkuu kuna basi za kusafirisha abiria kwa safari ndefu, kama vile Tawakal na zinginezo. Pia tunaona mkokoteni ambao unabeba mizigo mizito.

Hapa ni kwenye barabara kuu. Tunayaona magari ambayo yameegeshwa kando mwa barabara. Kuna daraja ambalo linatumika na magari yanapotoka kutoka upande huu kuelekea upande mwingine